Hiki ni chumba cha kufanyia upasuaji wagonjwa mahututi. Wahudumu hawa wa afya ambao wamevalia aproni na barakoa na kofia vichwani wamo katika chumba hii tayari kumhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda.

Hiki ni kitanda kinachozingirwa na chandarua ya kuzuilia mbu. Pia kuna mtoto ambaye amekishikilia kitanda na kuna watu wengi akina mama ambao wamebeba watoto.

Hapa ni hospitalini. Mama huyu ambaye ameketi kwa kiti akiwa amevalia kitambaa ako na shida na anahudumiwa na mhudumu wa afya. Na pia kuna wengine ambao wameketi kwa viti wanangojea kuhudumiwa ili waweze kupokea matibabu.

Hapa ni kituo cha afya. Mhudumu huyu wa afya ambaye amevalia aproni nyeupe, anamwangalia mgonjwa wake ambaye ni wa umri ya juu, kupitia kifaa spesheli kinachotumika kuangalia na kuona shida ya mgonjwa akiwa ameletwa hospitalini.

Mgonjwa huyu ambaye amelazwa kitandani ni wa umri ya uzee ambaye anapokea huduma ya dharura kupitia kwa wahudumu wa afya. Waliovalia mawanda rasmi, uvaroli nyeupe, glavu mikononi na vichwa wamevalia kofia ili wasiweze kwambukizwa maradhi yanayomkumba mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa aliyelala kitandani na anasaidiwa na wahudumu watatu wa afya wanaomuelekeza mahali pa kumsaidia ndiposa aweze kusaidiwa.

Hapa kuna wahudumu wa hospitali. Mmoja amevalia barakoa, ako na sindano mkononi, anamdunga mzee ambaye ameketi akiwa amevalia barakoa na nywele yake ni nyeupe.

Katika zahanati hii, tunaona wagonjwa mbalimbali ambao wameletwa huku ili kuweza kupata chanjo. Kuna wahudumu wa afya ambao wanawashugulikia wagonjwa. Wamevalia barakoa na mmoja akiwa amejifunga kiono na aproni ya kijani. Kuna mama ambaye anaonekana akidungwa shindano kwa mkono wake.

Afya ya wananchi ni kitu muhimu sana katika jamii. Gari hili la Beyond Zero ni gari la kuzunguka kuwasaidia watu kupata matibabu ya aina tofauti. Wahudumu wawili ambao ni wamama wakiwa wamesimama nje ya hili gari, wakiwa wanatabasamu sana.

Huyu ni mama ambaye anaonekana hajiwezi, ako na shida maana amekaa kwa kiti. Mkononi amefungwa kifaa kimoja cha afya na mhudumu wa afya ya jamii ambaye anampima mpigo wa roho yake na nyuma yake kuna nyumba yake ambaye ni nyumba ya matope.

Hili ni gari ambalo hutumika na wahudumu wa afya ya jamii ili kupeleka matibabu karibu na wagonjwa katika vijiji Sana sana huwasaidia wamama ambao wako tayari kujifungua ili kupata huduma ya Kwanza na kuwasaidia watoto kupata chonjo.

Hili ni gari ambalo limetengenezwa spesheli ambalo limetengenezwa kwa kushughulikia huduma ya umma. Bado liko na msalaba wa samawati pia linangazi ambayo hutumika kupanda katika gari hilo .Chini yake kuna wafanyakazi ambao wameketi wakifundishwa.

Hapa kuna wanakijiji. Wameketi wanaongojea maelekezo kutoka kwa wafanyikazi wa jamii. Pia kuna mkufunzi mmoja ambaye amesimama na mezani pia kuna madawa yameekwa pale.

Huyu ni mhudumu wa afya ya kijiji, ambaye amevaa aproni, pia, ako na barakoa mdomoni. Pale amesimama, amewaangalia watoto ambao wamesimama kando yake.

Gari hili linatumika kama kliniki ya kuzunguka kusaidia wagonjwa, hasa wale wamama wanaojifungua. Mlangoni, kumesimama mama mmoja anayeonekana kushuka chini akiwa na mwanaume mwingine. Na kuna wengine ambao wameangalia kando ya gari hili.

Mama huyu ambaye amevalia ushanga shingoni na akiwa amenyoa kichwa chake anaonekana amembeba mtoto mgongoni na mbele yake kuna wahudumu wa afya wanaowafundisha.

Katika hospitali hii tunamwona mgonjwa mabaye amelazwa kitandani kuna wahudumu wa afya ya meno ambao pia wanamtazama kwa umakini wakiwa wamevalia barakoa na kofia vichwani kuna glovu mikononi mwao na pia wanamshughulikia kwa kumtoa meno.

Hawa ni watu ambao wametoka nje wakiwa wanaandamana wakiadhimisha siku ya afya ya meno katikati yao kuna wamama ambao wamejifunika vitambaa vyeupe mpaka kichwani wengine wamevalia varakoa. pia kuna vijana wamevalia shati nyekundu wakiwa wamoja wao.

Kuna mtu amefungua mdomo, kuna kifaa kinachoshikilia meno ikitolewa ambacho kimeingishwa kwa mdomo wake. Kimeshikiliwa na mhudumu wa afya.

Huyu ni mhudumu wa afya ya meno. Mkononi mwake amebeba kibao kinachoonyesha jinsi meno yanavyoonekana kwa mdomo. Amevalia glavu, pia mdomoni mwake, amevalia barakoa.

Huyu ni mhudumu wa afya ya meno ambaye tayari amejipanga kwa huduma yake. Amebeba mkononi vifaa tatu za kuondoa meno na pia amevalia glovu.

Hapa ni hospitali mahali wanashughulikia afya ya meno. Kuna mhudumu ambaye amebeba kifaa kimoja na pale kwa meza ameegeza vifaa vingine vinavyotumika kushughulikia meno.

Afya ya meno ni kitu cha maana sana katika mwili wa binadamu. Hapa, tunamuona mhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa na aproni nyeupe, akimsaidia mgonjwa ambaye amefungua mdomo ili kuweza kumtoa meno na kumsafisha, ili asiwe na shida katika maisha yake.

Mdomo wa kwanza umeonyeshwa pengo ambalo limetoka meno ikiwa tayari anashughulikiwa jinsi ya kurudishiwa na ikiwa ya chini tayari amewekewa meno ambayo inaleta sura nzuri katika huo mdomo.

Mikono hii miwili imebeba vifaa vinavyosaidia wahudumu wa afya kushughulikia kutoa meno.

Hapa ni lango kuu la shule. Kuna mafuriko yamejaa kila mahali na inaonekana kuna watu wa msalaba mwekundu ambao wamekuja kupeana huduma ya dharura.

Hapa ni baharini, kando ya maji. Kuna mashua zimeekezwa kando na pale kuna wahudumu wanazo, wanavozitumia zile mashua.

Huku ni katika kituo cha afya. Gari hili aina ya Toyota KDQ 090B limesimamishwa huku likiwa linangojea wahudumu kuwahudumia. Pia kuna tenki ya maji ambayo inaonekana kando na miti ikiwa imezingira pande hii.

Hawa ni maafisa wa serikali ambao wako mafunzoni kwa huduma spesheli ya kuhudumia majanga ya dharura yanapotokea katika utumishi wao.

Haya ni magari ya zima moto, yameegezwa pande hii na kuna mhudumu ambaye amesimama kando. Amevalia magwanda yake ya kazi akiwa tayari kungojea kazi.

Sehemu hii, ni kando ya barabara. Kuna watu ambao wamesimama wakiangalia wengine wakienda. Kuna mabasi yanayopita. Pia kuna askari mmoja ambaye amesimama na mwingine akitembea, ni kama kumeporomoka na kuna shida ya dharura pande hii.

Sehemu hii imefurika na maji kutokanana na mvua iliyonyesha mingi kwa makazi ya watu pia kuna washirika wa msalaba mwekundu ambao wamekuja kuokoa watu na kuna mama mmoja anayeonekana kusaidiwa.

Gari hili ni la kushughulikia ujumbe wa dharura maana imeandikwa tisa moja moja na juu yake anaonekana anaruka askari akiwa amevalia kofia na amebeba ngao.

Tanki hii imewekwa maji na imeinuliwa juu. Kuna mwanafunzi ambaye ananawa mikono yake, akiashiria kwamba usafi ni kitu ya maana katika mazingira ya shule. Pia maji haya yanasanywa kisha kuokotwa kwa kibuyu kimoja ili yakaweze kutumika mara ya pili.

Jumba hili ambalo limeonekana limeboromoka limesababisha hasara mingi ikiwemo ni vyombo na vitu vilivyokuwa ndani yake na chini yake pia kuna magari mawili ambayo yameangukiwa na kuharibiwa vibaya sana.

Katika kibanda hiki kunauzwa matunda aina mbalimbali ikiwemo karoti, nyanya, viazi, pilipili hoho, matunda, ndimu, pia kuna kabichi na mengine mengi. Haya yanasaidia sana katika kuongeza vitamini na afya nzuri ya mwili.

Hapa ni hospitalini wanapofanyia wagonjwa upasuaji na kuna jamaa watatu ambao wanashughulikia mgonjwa na kuna mashine inayowamulikia na kuwaelekeza jinsi ya kufanya shughuli zao.

Hili ni jumba la kuuza madawa, pale kwa meza kuna vitabu zinazonakili uuzaji wa hizi madawa.

Hii inakaa chumba cha kuhudumia wagonjwa ambapo kuna mgonjwa anaonekana ameketi, anangojea kuhudumiwa na mhudumu wa hii chumba, na pia kuna mashine moja imesimama inangojea mgonjwa aingie hapo.

Gesi ya oksijeni ni muhimu sana katika hospitali kwa kawaida. Mitungi hizi ambazo ziko katika hifadhi hospitalini husaidia wagonjwa ambao wako na shida ya kupumua ili kuweza kupata nguvu na kurudia katika hali yao ya kawaida.

Hiki ni kitanda cha hosipitalini ambapo tunamwona mgonjwa mmoja amelala kitandani, pia kuna mashine moja ambayo imeegezwa kando yakitanda hiki na chini ya kitanda kuna viatu za mgonjwa.

Chumba hiki ni mahali pa kupimia wagonjwa. Kunaonekana mashine mmoja pale ya kupima mpigo ya roho na shida zenginezo katika mwili wa binadamu.

Huyu ni mhudumu wa afya. Ako ofisini anaandika makaratasi ya kuruhusu mashine na madawa za hospitali kuingia na kutoka ili huduma ya afya iweze kufanyika vizuri.

Hiki ni chumba cha kupima wagonjwa ambao wako na shida mbalimbali. Mashine hii husaidia sana ili kutathmini magonjwa ambayo yamempata mgonjwa, maana inapima mwili mzima. Mhudumu huyu wa afya ambaye amevaa kofia ya kijani kichwani ndiye mhusika mkuu ambaye anasaidia kupima akitumia mashine hii.

Huku ni chumba cha kujitayarishia wahudumu wa afya. Kuna mhudumu wa afya ambaye amesimama, amevaa glavu na anaweka dawa kwa sirinji.

Kunaonekana vifaa tofauti tofauti za matibabu ikiwemo chupa za madawa, kuna glovu na kuna sindano zinaonekana zikiwa kwa tray .

Mama huyu ameketi kwa kiti nyeusi , amevalia barakoa na miwani, na akiwa amesonga nywele yake ni kama anaandika ripoti fulani.

Msichana huyu amejifunika uso akiwa ameangalia chini ni kama akona shida ya mawazo maana afiya aya akili sikuhizi imewakumba wengi na watu wamekuwa na changamoto mingi ambayo inafaa sana ukiwa na shida kama hii uwe unaizugumza ili uweze kusaidika.

Hili ni bango linalo onyesha ufunzaji wa afya ya akili pia kuna mama ambaye ameegemea meza akiwa na mawazo mingi sana.

Hii ni chupa ya dawa aina ya vitamini ambayo inatumika na wagonjwa.

Hapa kuna paketi moja na pia plastiki moja ambazo zimebeba dawa aina ya kisasa ya kusaidia kuondoa maumivu na hathari zote mwilini.

Hii ni paketi ya dawa ambayo inaonyesha kuchorwa meno, kuashiria kwamba ni dawa inayotuliza makali ya kuumwa na meno.

Afya ya mwili ni kitu ya maana sana. Katika katoni hii, tunaona imeandikwa, dawa inayosaidia kupunguza maumivu, wakati wa uchovu ama wakati mtu amefanya kazi ngumu.

Hapa ni hospitalini, kuna mgonjwa ambaye amelala kitandani. Pia, kuna wahudumu wa afya, ambao wanaomshughulikia, akiwa mmoja amesimama na ameshika sindano mkononi, akiwa amevalia glofu.

Hapa kuna mtoto anaonekana anapewa chanjo, akiwa ameshikiliwa na mama yake na anayempatia hii chanjo ni mhudumu wa afya na kando yake kumesimama afisa moja wa serikali.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye ashahudumiwa na mhudumu wa afya na sasa anamtia alama mkononi kuonyesha kwamba amepewa chanjo ndio asiweze kurudiwa ingine.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye amebebwa na mzazi. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia gloves na anamskiza mpigo wa roho yake.

Huyu ni mtoto mdogo. Ametoa ulimi nje tayari kupokea chanjo inayopeanwa na mhudumu wa jamii kwa watoto walio umri wa miaka kidogo.

Hawa ni watoto wadogo wameketi juu ya mkeka uliotengenezwa vizuri. Wako na kitabu ambacho kimechorwa picha tofautitofauti na mmoja wao anawaonyesha picha.

Huku kuna mtoto na kuna muhudumu anayeonekana kwa umbali inakaa ni chumba kile cha watoto wanapozaliwa wakiwa wachanga mahali wanapowekwa wakingojea huduma.

Hapa ni hospitalini. Kitengo ni cha kuhudumia watoto. Kitandani amelala mtoto mdogo ambaye anashughulikiwa afya ya meno na mhudumu ambaye amevalia barakoa, kofia kichwani na aproni nyeupe.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye anahudumiwa kwa kupewa chanjo na mhudumu wa afya, ambapo kuna mwingine amemshikilia kando.

Huyu ni mhudumu wa afya ya watoto. anavuta dawa kutoka kwa chupa kwenda kwa sindano. Yeye mwenyewe amevaa barakoa na amevalia nguo ya kikazi.

Ni vizuri kufundisha watoto afya njema na kutunza mazingira kwa kudhumisha usafi wa mikono na usafi wa mahali waliopo. Sehemu hii imetengwa maalum na imewekwa maji matenki aina ya kijani. Pia kuna watoto wawili ambao wamevalia barakoa wananawa kwa kutumia maji, kisha haya maji yanatunzwa kwa kuwekwa kwa mitungi spesheli.

Huyu ni mtoto mchanga amezaliwa kabla ya wakati wake. Amewekewa shindano ya kumsadia kupata chakula na ile ya kupumua. Pia kuna kifaa pale kinachomsaidia kupima hali ya joto.

Hapa ni hospitalini, kuna wamama wamepanga foleni wakingojea kuhudumiwa wakiwa na watoto kwa mikono yao. Kuna wamama wengine ambao wamesimama, wawili wamebeba watoto kwa mgongo na wengine wamejishika viuno. Pia kuna wanaume wawili wamewasindikisha.

Kataika utunzaji wa mazingira sehemu hii imewekwa kando na kuwekwa mitungi iliyojazwa maji na watu wananawia pale na chini yake kuna beseni ya kusanya maji chafu ndipo isipotee.

Watu wanapokuwa kwenye michezo huwa wanapata shida mingi haswa majeraha katika mwili. Mtu huyu ambaye ni mchezaji anaonekana amevura uso ambayo anahitaji matibabu ya dharura na dawa ya kumpunguzia maumivu ndipo uvimbe huu ukaweze kupungua.

Huu ni mkono wa mtu ambao unaonekana umekatwa vibaya na amewekwa kwa kitanda hospitalini ili aweze kuhudumiwa.

Kuna mwanamume ambaye amebeba mpira na begi kwa mabega yake na ni kama ako kwa kiwanja inayochezewa mpira wa vikapu.

Vifaa hivi hutumika kuwasaidia wanaspoti wasiumie ikiwemo ya magoti ya mabega na pia kofia kwa kichwa

Mmea huu ambao unaonekana umeweza kuota ndizi ambayo ni aina ya ndizi tamu. Huu hutumika sana wakati ukiivishwa na watu kwa kukunywa chai ya asubuhi ili kuweza kuongeza afya mzuri kwa maisha ya watu.

Katika afya ya kienyeji, miti hutumika kama dawa. Miti hii inayomea katika msitu huu, ni ya kijani. Inapochunwa, hutumika kutengenezwa dawa ambayo husaidia kupunguza na kuponesha magonjwa mbalimbali ikiwemo homa, kuumwa na matumbo, kusafisha kwa damu, na mengineo

Huku ni mbugani. Kunaonekana miti ambayo inapatikana mle ndani. Mti huu unaoonekana uko na matawi pana na ni ya kijani.

Waliosema miti ni dawa walisema kitu ya ukweli. Mti huu wa kiasili ambayo unatumika na majani yake kubondwabondwa ili kuwa dawa kamili ya kusaidia mwili wa binadamu kupata nguvu na kuponyesha magonjwa za aina mbalimbali.

Tunda nyanya ni mti ambao umea ukielekea juu, pia hutoa matunda yake mazuri ya kupendeza yanayo ongeza damu mwilini, ikiwa nje ni ya kijani ilhali ndani ukikata inakaa na rangi nyekundu. Mti huu hupandwa sana sana ili kusaidia watu katika jamii.